Huku ni hospitalini ambapo tunapata kando kuna mama mzazi ambaye ameleta mwanao ili kuweza kupata dawa katika hospitali na muuguzi huyu anamdunga mwanawe, anamdungia dawa mwanawe na mtoto huyu anaonekana kuwa na uoga sana kwa sababu ya kuogopa sidano ,uchungu ya sidano.

Hili ni pande ama upande ambazo hakuna mvua ama maji yapatikana kwa ugumu. Tunapata kuona mama huyu ambaye anataka kueza kupitia maisha magumu kwa sababu anafaa kuenda kutafuta maji pia anafaa pia kumshikilia mwanawe. Kwa hio, yapaswa kufanya zote mbili. Kwanza kufungia mwanawe katika tumboni na pia kueza kuweka maji katika mgongo wake.

Hili ni duka ambalo linauzwa sana dawa ya kienyeji. Kwa kuangalia kwenye madawa ambayo yamepakiwa kwenye machupa, tunapata kwamba hizi ni dawa za kienyeji. Na pia kuna picha la mama mmoja ambaye anabeba mtoto na kuanza kupiga magoti. Inaonekana kwenye sala kuweza kumwombea mtoto wake apate afueni. Pia kuna mzee ambaye pia amepiga magoti kwa, amesimama pia, inaonekana.

Hili ni hospitali ambalo limetengewa watoto wadogo. Katika huu hospitali wako wagonjwa ambao wamelala hospitalini ili kuweza kupata matibabu inayozidi zaidi kuliko yale ambayo watoto wengine ambao hawajalala hospitalini hupata. Wazazi wao wanakuja kuwaona watoto hao katika saa ambao wameabiwa.

huku hospitalini ambapo tunapata kwamba kwenye chumba hili tunapata mfunguzi anayeshughulikia mgonjwa wa meno ama jino. Kuna ugonjwa ambaye yaonekana kwamba ana jina ambalo lina shida. Na daktari huyu ameweza kumkalisha ili kuweze kuangalia kwamba jino hili ama meno yake yana shida gani na yanaweza kusaidika kivipi.

Huku kwaonekana kwamba ni jumba kubwa ambalo limeweza kuharibiwa. Yaweza kuwa kwamba, hili jumba refu hili ghorofa limeweza kuharibiwa na gari ya umma kwa sababu ya kuwa, inaweza kuwa imejengwa katika mahali ambapo haikuwa inafaa kuweza kujengwa. Kuna kijana mwenye anaweza kuangalia kwa mshtuko sana kwamba ghorofa kama hii limeweza kuporomoka na kuwa hasara kubwa sana.

Humu ni shuleni. Tunapata wanafunzi ambao wamevalia sare za shule . Wasichana huku wamevalia samawati na kijana mmoja huku wamevalia manjano. Pia tunapata mwalimu wao akiwa amesimama akiwaona wanapoteka maji kwa utaratibu katika tanki, tanki ambayo imeandikwa kwamba ina maji safi na imehifadhiwa.

Hawa ni waguzi ambao ambao wanasaidia mama mzee huyu kuweza kupata matibabu ya sikio. Wanatumia mashine ambayo inawasaidia kuweza kujua kwamba kuona sikio la watu kuweza kuona kama kuna shida kwenye sikio. Katika shati ambazo wamevaa inaashiria kwamba ni siku ya masikio duniani na ni mwezi wa Machi.

Hao ni wahuguzi pia ambao wanapeana hanjo kwa watoto, wanaweza kungaria nguo ambazo zinaonyesha kwamba hao wanasaidia watoto wote kupata chanjo na kuweza kuwasitiri kwa mangonjwa ambayo zinakuja, mama huyu ameshika mwanawe ili kuweza kupewa chanjo kupitia kwenye mdomo, na muuguzi mmoja anapiga pocha yenye ukumbusho ama la kueneza ujumbe huu.

Huku ni hospitalini ambapo madaktari wanapeana chanjo. Chanjo hili laonekana nikama chanjo la korona ambalo kila mtu alikuwa anapewa nchini. Watoto wadogo hadi watuwazima. Madaktari ama wahuguzi hao wameeka bango ambalo linaambia watu kwamba ni vizuri wao kupata chanjo wake chonjo wapate chanjo.

Huku hospitalini ambapo tunapata madaktari wengi wanaendeleza kupeana chanjo kwa watoto. Tunapata kuona wazazi wengi wakike yaani wa mama wa watoto wao wameleta watoto kwa ajili ya mapenzi ya wanawe kuweza kupewa chanjo. Mama huyu ambaye amemshikilia mtoto wake na ana furaha sana kwamba mtoto wake atapewa chanjo la kumkinga.

Huku ni hospitalini ambapo ni chumba cha upasuaji , chumba cha upasuaji inapaswa madaktari mengi sana na malezi ambao Wanasaidia madaktari hawa, katika chumba hiki tunapata mashini mingi sana ya kitekinolojia yakuweza kusaidia madaktari hawa katika upasuaji , na Kuna mgonjwa ambaye anafanyiwa upasuaji.

Huku ni hospitali ambayo inashughulikia mambo ya meno. Tunapata muuguzi wa kike ambaye amejisitiri na kuvalia nguo ya udaktari na pia kuna mgojwa ambaye anashughulikiwa kutolewa jino ambalo linaonekana kuwa limegonjeka na linaweza kuathiri meno mengine

Huku ni hospitalini ambapo unatapata muuguzi huyu amevaa vizuri, amevaa nguo za kumsatili ,hii ni nguo ya hospitali ya hudumu la kumsitili mwili wake ,amevalia glovu mkononi ili kuweza kujikinga katika kupata uchafu ambao anaweza kuusafirisha kwa mgonjwa tena wakati wa kumdunga mgonjwa.

Huu ni wakati wa Corona ambao unapata kwamba wauguzi au maafisa wa afya walikuwa wanapima kwanza kujua joto mwilini wa mtu kwa kutumia mashine ambalo lilikuwa linaonyesha joto kiwango cha joto kwa mwili kwa mtu kwa sababu ugonjwa hii ilikuwa na dalili ya kwamba joto ilikuwa inapanda sana kupita kiwango ya kawaida.

Huku ni hospitalini na hili kabisa ni chumba linalosaidia kuangalia meno. Mtu anapokuwa na shida ya meno, anaweza kusaidiwa hapa, kama meno yake yameanza kujichimba, anaweza kuekewa kujaziwa tena. Mwingine ambaye meno inuoza, meno hizi hutolewa, na mtu ambaye anajua kuangali kama meno zake ziko sawa pia huja hapa.

Hawa ni wanasayansi ama watafiti pia wanaweza kuwa ni wauguzi ambao wametumwa mahali kuweza kunyunyizia dawa madudu ambazo ni hatari kwa maisha ya binadamu ,kwa hivo inafaa kuwa wamevalia mavazi ya kuwasitili kila mahali ili wasiweze kupata kuhusika na dawa hizo.

Huku ni hospitalini ambapo tunapata kuona kwamba daktari anasaidia mgonjwa huu ambaye anaonekana kuwa na shida ya mguu. Na kwa hivyo anatumia kiti ya kuendesha kusaidia wagonjwa wenye shida ya miguu. Anamsaidia kufanya mazoezi ili aweze kupata afya yake kwa haraka.

Huu ni hospitalini anapokuwa daktari na mwanadada. Mwanadada huyu anaonekana mgonjwa na anafaa kudungiliwa dawa kupitia kwenye mkono wake. Daktari huyu ameshika mkono kwa njia ya kuweza kumshawishi ni nzuri au umuhimu wa kudunga dawa hii kwenye mkono wake. Mwanadada huyu anaonekana kwamba alikuwa ameshtuka.

Huyu ni daktari ambaye anaonekana kwamba kuna utafiti ambaye anafanya, kwa kichwa chake ameweka tochi ili kuweza kumulika na kuona kabisa utafiti wake ambayo inaonekana kwamba inahitaji kabisa mwangaza ili kuweza kuonekana, nyuma yake pia kuna maafisa wengine ambao pia wamevalia nguo zao za nyeupe.

Huyu ni mkulima anaye nyunyizia dawa mimea zake shambani, mkulima huyu anaonekana kwamba anayunyizia dawa mboga yake na pia anaa ni kama amepanda miwa na mbegu zingine ndani kwa ndani, mkulima huyu amebeba dawa, ya kuweza kuangali kwa upepo.

Huku ni hospitalini ambapo tunapata kwamba kuna mama ambaye ana furaha sana kwa kuweza kujifungua mwanawe. Mama huyu bado ameweza kudungiwa kwenye mashine kwa sababu anaweza kuwa mwili wake haujaweza kupona vizuri ama bado yafaa afuatiliwe kuangalia kwamba afya lake, afya yake iko katika, iko vizuri na kuweza kukaa.

Huku ni hospitalini ambako tunapata kwamba mama huyu ameleta mtoto wake ili kuweza kupewa chanjo na daktari. Wakati ambapo mama huyu amemleta mwanawe yabidi kama amemtolea nguo ya chini ili mguu uweze kupatikana ili daktari aweze kuidunga. Mtoto huyu amefunga macho kwasababu ya uchungu anayosikia kwa kudungwa sindano hili chanjo.

Huku pia ni ofisini pakushughulikia watu. Watu hao wana anzia moja kwa moja wamepanga orotha. Moja anakuja anangaliwa kwamba kama jina lake liko kwenye orotha lililo kuwa limeandikwa Ili kuweza kusonga mbele kusaidiwa katika shughuli pia mbali mbali.

Huku ni hospitalini ambapo tunapata mhunguzi huyu akiweza anashughulikia mama huyu kwa kuangalia jino. Jino la mama huyu linaweza kua ni jino ambalo limegonjeka ama kuoza na yafaa sasa kutolewa ili isiweze kuadhiri meno mengine katika mdomo wake. Kwa hivyo daktari huyu anamsaidia kuweza kuitoa jino hili.

Humu ni hospitalini ambapo tunapata mwuguzi anayemwuhudumia mtoto, mtoto huyu amewekwa katika chombo cha kuifadhi watoto ambao wamezaliwa kabla masiku zao hazijafika, walizaliwa kabla kufikisha miezi tisa tumboni mwa mama na yafaa kuwa waweke kwenye chumba la kuifadhi kuwasaidia ili kukua vizuri.

Huku ni hospitalini ambapo tunapata mama na mtoto. Mama huyu amejifungua tu mtoto na bado hajapata nguvu ama afueni ya kuweza kukaa na mtoto wake. Sasa mtoto huyu amewekwa kwenye chumba mahali cha kuweza kumpa joto mamake anapopata afueni. Mama huyu amepewa nafasi ya kumbadilishia mtoto huyu napi zake ili mtoto apate utulivu

Humu ni hospitalini. Hospitali humu kabisa ni chumba cha watoto. Watoto wengine wengi huzaliwa kabla haijafika siku zao za kutoka tumboni kwa sababu ya maybe, tunaweza sema afya ya mama. Kwa hivyo, mtoto huyu huwekwa kwenye incubator ambaye inamsaidia bado kusukuma uhai wake, kusukuma afya yake hadi watu hadi atoke.

Hili ni gari la kuuza, kuchukua takataka ama vitu ambazo hazifai tena na zinafaa kutupwa. Sanasana wakati mingi huwa unatumika kuchukua vitu kama panga au hewa ambaye imechafuka ambaye inawekwa kwenye tangi ili la kupelekwa mahali maalum ili kuweza kutupwa.

Huku tunapata kuwa na mandhari ya mvua mingi. Mvua hii mkubwa imenyesha hadi imeleta mafuriko tunapata kwamba wamama hawa wanaweza kusaidia kwa kushika miti kuweza kuvuka mafuriko haya. Inaoneka pia kuwa haya ni mafuriko yameweza kuangusha manyumba na hata maji kuweza kuingia kwenye majumba za watu.

Hawa ni wazima moto . Ambapo wamevalia mavazi yao ya kuzima moto na wamekuja kusaidia kuzima moto ambayo inakaa kuwa imeshika shamba la mpunga, mpunga ambao umekauka sana. Na wazima moto hawa wanajiribu sana kadri waweze kuzima moto.

Huku pia ni hosipitali, ambapo tunapata kwamba, kuna mama wawili, mama moja ambaye ni mzazi, ameweza kubarikiwa kujifungua mwanawe. Halafu tunapata pia kuna mama mwigine ambaye tunakisia kuwa ni rafiki yake ambaye amemtembelea hosipitalini na kumletea bidhaa kadha wa kadha kama neti na pia shiti ya kutandika kitanda.

Hili ni dawa ambalo ni la kienyeji. Imetumia vifaa za kawaida yaani kienyeji, vitu ambazo zinapatikana bila kuwekwa kemikali na inasaidia watu ambao hawajapata vitamini ya vitamini D, ambayo pia inaweza kupatikana kwenye jua, lakini kama mtu amepata hajaipata, anaweza kupata kwa hii dawa.

Huku ni shule tena ni shule ya upili ya Cheng'wan. Hizi pia ni machumba za kujisaidia na zimejengwa kwa usafi ya utaratibu nzuri sana .Zimewekwa hadi matapu za maji hapo nje .Mifereji za maji hapo nje ili kuwaambia wanafunzi kwamba wakitoka kwenye chumba hizi waweze kuosha mikono zao.

Huku ni hospitalini ambapo tunapata huku ni kwenye jumba ambalo watoto ambao wamezaliwa kabla ya miezi yao kufika wanawekwa hapa ili kuwekwa katika mashini ya kuwapatia joto, huku daktari huwafuatilia na kuwapima ili kuona kwamba ametoshelea kuweza kuishi huku nje.

Hili ni chanjo ambalo limepeanwa wakati huu katika taifa la Kenya ama mataifa mengine ili kuweza kuzuia magonjwa matatu. Magonjwa haya matatu ni measles , mumps na rubella . Chanjo hili linapeanwa mara moja tu kwa kupitia kwa kudungwa sirinji kwa mtoto wa miaka tano na kurudi nyuma.

Hizi zinaonekana kwamba ni tembe, mtu huyu anaweza kuzitumia tembe hizo kwenye mkononi ili aweze kuimeza, tembe hizi zinakaa kuwa na majimaji ndani kumaanisha kwamba ni temeb amabzo zinafaa kumezwa, kuweza kusaidia mtu fulani wa mwili ambaye hajiskii vizuri mwilini.

Huku tunapata ni mjini ambapo tunapata kwamba kuna kubomoa, kubomolewa kwa pia manyumba hapa, nyumba hizi zinakaa kubomolewa na gari la serikali ama gari la umma kwa sababu yaweza kuwa yamejengwa katika nafasi ambayo haikuwa inafaa kujengwa kwa hivyo linatolewa na kukaguliwa na polisi.

Huku kulionekana kwamba kuna nyumba ama ghorofa kubwa ambayo limebingirishwa. Hii ghorofa kubwa hili limebingirishwa na gari la Omo . Ina maana ya kwamba ghorofa hili lilijengwa katika njia ambayo halifai. Na wakati hii inatendeka serikali inapatia mwenyewe onyo ya kwamba yafaa kutoa nyumba lake, chumba chake katika njia ambayo

Hili ni chupa ambalo linaashiria hili ndio chanjo ndani na pia tunapata kuna sirenji ama sindano ya kupima kiwango cha dawa cha kuweza kudungia mtu. Tena hii imefungwa sanaa ili isiweze kuharibika ama baridi kuingia ndani. Chanjo la kudungia Measles, Mumps na Rubella kwa watoto wadogo wenye miaka mitano na kurudi chini.

Hili ni kundi kubwa la nzige . Nzige hawa wanakaa kuteremkia lwenye shamba lenye lina mimea . Nzige hizi, nzige hupenda mahali ambapo kuna mavuno ama kuna vitu zinaonekana rangi ya kijani au kuja kula matawi hizo na kuweza kushiba.

Hapa ni hospitalini, ambapo tunapata mwuguzi huyu amevalia barakoa kwenye uso wake na anaonekana kupima dawa ili kuwekwa kwa sirinji kuweza kudungia kwa mgonjwa. Anaangalia dawa hii kwa utaratibu sana ili aweze kujua ni kiwango kipi ambacho anakihitaji ili kuweza kudungia kwa mgonjwa kwa usahihi.

Hili ni picha. hili ni. Haya ni dawa ambayo ni dawa ya kuongeza damu . Katika chupa hii imeandikwa ya kwamba hili ni dawa ya kuongeza damu haraka sana. Tunaambiwa pia kuwa hii dawa ni mzuri haina madhara Kama ya kusumbua tumbo na pia inapea watu nguvu kwa mtu anayetumia.

Huku yanaonekano ni vyumba vya kujisaidia na pia kuna mtu ambaye au kuna mfanyikazi ambaye ameajiriwa labda ili kuweza kuhakikisha kwamba kuna usafi katika vyumba hizi. Tena katika nyumba hizi imeandikwa maandishi ambayo ujumbe ambayo inaambia watu wakunywe maji safi.

Hili ni chanjo la kuzuia ugonjwa wa yellow fever . Tunapata kwamba pia kuna sindano ya kupima kiwango cha kuweza kundungia mwanadamu. Pia kuna pia dawa zingine ambazo ni za kumezwa ambazo pia ziko kwenye chupa na pia glavu kwa daktari ambaye anakudungia. Inafaa pia avae hizi maglavu ndio aweze kukudungia hii chanjo.

Hili ni dawa ya kienyeji ambalo limewekwa kwenye bango ili kuweze kupeana ujumbe ya kuwakaribisha watu kuweza kujua umuhimu wa hii dawa na kuweza kuja kununua. katika bango ili tunapata kwamba dawa hii inapewa jina la album Mujarabu ambao inasema inasaidia wanaume kwa vitu mingi kama kuongeza nguvu ya kiume.

Hawa ni fundi wa ushonaji wa nguo. Wameweza kutumia teknolijia kwa minajili ya kusaidia kurahisisha kazi yao. Washonaji hao wamekaa chini ili kuweza kushona mabarakoa. Barakoa ni kitu ambayo inasaidia kuzuia mapua ama mdomo kuweza kuchukua hewa mbaya ambayo inatembea hewani kuzuia magonjwa.

Hili ni chumba cha ukumbusho ama ni ukumbusho , tunapata vitu vingi vya zamani, vitu hizi vya zamani zilizowekwa kwa ukumbusho, vitu pia vinaweza kuwa vinaashiria kwamba hapa ilikuwa ni nyumba ya mganga ama wakati huu nyumba ya mganga ama daktari wa kienyeji na ameweka dawa zake humu.

Inaonekana ni daktari wa kliniki ama pia inaweza kuwa ni mganga. Ameketi chini akiwa na mkeka, ambaye ametandika. Kenye mkake huu kuna picha ya mkeka ambayo imetengenezwa ikae inakaa kama jua . Na pia kuna chungu ambayo imesimama hapo na mkogoro katika mkono wake.

picha inaonyesha mdungu ambaye anadunga mtu picha. Mdungu huyu na mgonjwa ambaye anadungwa anadunga sindano amevalia baragwa. Na kuna watu ambao pia wameketi kupanga foleni na pia wamevalia baragwa. Yawezekana kuwa kuna chanjo pia na kuweza kudunga hao watu ili wasiweze kupata ugonjwa ambayo wanaweza kuwa wameumia kupitia upepo sana.

Hili ni tangi la maji ambalo limeandikwa jina UNICEF . UNICEF ni chama ama ni grupu ambayo imejitenga ili kuweza kusaidia watu kwanza Waafrika kusaidia kwa vitu vingi. Ni chama la Wazungu. Limebeba maji na tunaonekana watu wanaosha mikono kupitia haya maji kuboresha mambo ya usafi.

Hizi ni dawa zinazosaidia kuongeza vitamini za D3 kwenye mwili wa binadamu. Dawa hizi ni dawa zinafaa kuongeza hizi vitamini ya D3 zote lakini na kiwango tofauti tofauti. Kuna zingine za kumezwa, na inabeba dawa mingi za kumezwa, na zingine pia zinazosaidia katika kuweza kusaidia mwili kusukuma vitamini .

Huku pia ni hospitalini ambapo tunapata madaktari hawa wawili ni madaktari wa kushughulikia jino ama meno. Kuna mgonjwa mmoja ambaye ameweza kuwekwa katika mwangaza ama mwanga na kuweza kulazwa ili jino lake ambalo ni moja liweze kuonekane na daktari na kuweza kutolewa ili kutoa athiri meno mengine.

Huku ni hospitalini ambapo tunapata kwamba, daktari anaweza kumpatia mtoto huyu chanjo. Mama huyu kwa sababu ya upendo kwa mwanawe ameweza kumleta mwanawe hospitalini ili kuweza kupata chanjo. Na chanjo hii ni chanjo ambalo imepitishwa kwenye mdomo, kwa kuweza kufinyilia dawa hii kwenye mdomo wa mtoto, ili mtoto huyu awezekumeza kumsaidia.

Hili linakaa ni nyumba la waganga kwa sababu unapata kuna vitu vingi vya kushangaza, michungu mimi mikubwa midogo dawa kwenye mikebe mingi pia unapata mabangili, makaratasi kwa wingi huko pia kunakaa kuna giza kuonyesha kwamba hivi vitu ya uganga.

Tunapata kuona hapa mfanyikazi ambaye anafanya usafi akitumia mashini ya kuvuta uchafu. Mfanyikazi huyu amevalia nguo za kujisitiri ili kutopatikana na uchafu. Ya kama hali hii, uchafu huu haufai kuguza mtu. . Ndio maana amevalia mavazi ya kumsitiri vizuri.

kwenye barabarani na inaonekana kuwa ni msimu wa baridi mvua kubwa. Kutokana na mta ambaye ameweza kubebwa kwenye pikipiki tunapata amevaa nguo za kusitiri baridi sana. Amevaa shuka amejifunika vizuri na pia kwenye bodaboda anayopita kuna umbrella ya kuweza kuzuia mvua. Pia tunapata kuona tuk tuk inapita kwenye maji mengi.

Hapa ni hospitali ama mahali ambapo pametengwa ili kuweza kupeana chanjo kuna mwanadada ambaye ambaye amevaa barakoa na kuna muuguzi ambaye anaonekana kumpa chanjo kwenye mkono wake sehemu za juu. Mwanadada huyu anakaa kwamba anavumilia kutokana na kwenye macho yake.

Huku tunapata ni kama ni njiani na kuna ajali ambayo imetokea. Ajali hii ni ajali mbaya sana. Magari matatu tunaona yamebingirika. Kuongeza hilo tunapata kwamba kuna gari moja ambalo limebingirika na kuwaka moto, inatoa moshi mwingi sana. Watu wengi wamejumuika, ili kuona watasaidia aje wajeruhiwa hawa.

Huku naonekana kwa mganga ama tunaweza kusema daktari wa kutumia mitishamba kama viyenyeji. Kwa sababu ya vifaa ambazo tunazo tunaziona kabisa tunaweza sema kwamba ni mganga. Kwa sababu kuna nguo nyeupe, nyekundu, nyeusi na rangi mbalimbali. Pia kuna dawa, mayai na vitu vingi.

Huku ni hospitalini, chumba cha kuweka watoto ambao wamezaliwa kabla ya muda wao. Inaitwa incubators . Watoto hawa huwekwa kwenye incubator v hizi ama maglasi yaweza kuiwasaidia kuwapa joto ambao wangepata wakiwa kwa matumbo za mama zao na kuweza kupata kila kitu ambacho..

Hili ni chanjo pia la kuweza kupewa watoto. Chanjo hili ni kuzuia ugonjwa unaoitwa yellow fever . Ugonjwa ambayo ikiweza kushika mtoto, mtoto anaweza kugeuka rangi akaanza kuwa manjano na akaanza kuwa na joto ya hali ya juu. Kwenye picha tunapata kwamba hili chanjo imewekwa kwenye chupa na pia kuna syringe ambayo ni sindano za kudungia dawa.

Huu inaonekana ni barabara ambayo imelowa maji . Inaonekana sehemu hii imepata mvua mengi ama ilipata maji mengi kutokana na mahali kama milima ambayo imeonyesha. Pikipiki hili kinafaa kufuka mto na inasaidiwa na mtu kusukuma kutoka nyuma ili kuweza kupata huko na kupita.

Hizi ni nzige, nzige hizi hawa ni wengi sana na wameweza kuvamia shamba la mahindi nzige hawa hukula kila kitu yenye ambao anaona kwamba hina rangi ya kijani kumanisha kwamba mimea zote wanaweza kuzikula, nzige hawa wakiweza kupewa muda kwa siku moja wataweza kukula mahindi hizi zote mazao yao yote shambani

Huku tunapata ni mto, mto kadogo ambaye inapita kwenye, kwenye bara karibu na mahali ambapo watu wanaishi. Katika huu mto mdogo tunapata kuangalia watu ambao wanasaidia kuvuka mto. Mto huu kumaanisha kwamba haina pahali ama kitu ambacho kilijengwa ili kuweza kusaidia watu kuvuka mto huu. Kwa hio kuna mtu anajitolea kusaidia hawa watu.

haya ni madawa ya chanjo ya kupewa watoto wa miaka mitano na kurudi chini ili kuzuia ugonjwa wa missile, bamps na ugonjwa wa rubella yaonekana pia kwamba mtoto moja anafa kupewa kiwango cha sufuri nukta tano milimita kwa sabau ya kusaidia

Huyu pia yaonekana ni daktari ama mganga mwenye anauza biashara yake kwa watu. Ameweka picha la kuvutia la mvuto la kuonyesha kwamba yeye ni daktari anayetoka Lasinga na anauza dawa ya kuweza kuleta mpenzi wako ama dawa ya mapenzi.

Haya ni madawa yanayo onekana kutibu mambo mengi, moja yao inaondoa maumivu, ingine naona inatibu kusinzia, lakini kabisa yaonekana kuweza kutibu magonjwa au maumivu yanayo gonga njia ya kupumua.

Huku pia tunapata kuona kuwa ni hospitali na ambapo kuna wauguzi wengi na pia kuna mama ambaye ameleta watoto wake kuweza kupewa dawa. Yaonekana ni chanjo la wakati huu katika nchi nyingi za Rubella, Measels na Mumps . Daktari huyu yakaa kupea mtoto dawa kwenye mdomo.

Huyu ni daktari pia mwenye anaongelesha wanawake katika jamii zile za Maasaini ama Samburu kutokana na mavazi ambayo amevaa ,yaonekana ni kuwaelimisha katika mikstatha mingi za kike kwa maana hawa ni wamama.

dakitari anapea mtoto chanjo, chanjo amabalo linapitishwa kwenye mdomo wa mtoto mamayake mtoto ameshikilia mtoto vizuri ilikuona kwamba amepewa chanjo vizuri.

Chumba hili pia laonyesha wauguzi wengi ambao wamejaa na pia kuna mwanamke mmoja ambaye anadungwa kwenye mkononi na kupewa dawa. Yaonekana kwamba daktari hawa wamejizatiti sana kwa kufunga nyuso zao. Yawezakuwa ugonjwa huu ni ugonjwa wa kuenea kwa kupitia.

Hii ni tabibu wa meno. Tabibu ambayo anawezesha kutoa meno ambayo yameharibika mdomoni. Tunaona ya kwamba daktari huyu amemlaza mgonjwa wake kwenye kitanda cha matibabu ili kuweza kutoa jino ambalo limeharibika na ku kukuipunguza kuharibu hizi zingine.

Huyu waonekana kuwa mama mzazi mwenye ameweza kujifungua mwanawe, ana furaha sana kwa kumshika mwanawe, tabasamu linaonyesha kwenye uso wake, unapoangalia tena unapata kwamba yu hospitalini kwa sababu ya kitanda ambaye imepakwa samawti.

daktari huyu ni wa kike na amevalia pia mavazi ya udaktari ambayo ni samawati. Tena ameweza kujifunga mdomoni kwa ile asiweze kupunga hewa ambayo ni chafu. anatoa anatoa dawa kuweka kwa srinji ili kuweza kudunga mgonjwa.

Huyu pia ni daktari wa watoto ambaye anaonekana kumpea mtoto ambaye amezaliwa chanjo na kumwangalia vizuri. Mama yake pia ywaonekana kuwa na sindano mkononi kumaanisha ya kwamba bado kuna dawa ambayo amedungiwa baada ya kuzaa.

Mama amemshikilia mwanawe ili aweze kupewa dawa. Dawa ambayo inaingizwa kwa mwili kwa kupitia kwa kudungwa kwa sindano. Mtoto analia kwa sababu ya uchungu wa kudungwa na sindano na mama mzazi pia yakaa kwamba ameshtuka na kuhurumia mwanawe.

Hii hapa ni chanjo cha watoto wadogo chanjo ya kuzuia magongwa amabayo yanafikiriwa kuwa yaweza kuja kama measles, mumps na rubela. Pia tumepewa kwamba ni kiwango cha mililita ishirini kwa mtoto mmoja.

hawa ni wauguzi ambapo wanaonekana kwamba walikuwa wanapeana chanjo kwa um,a wana maji ambayo wameweka kwa mitungi yakuonyesha kwamba wanazingatia usafi wao pia wanapolisi ambayo wanawasaidia kuweza kulinda usalama na kuzuia fujo

Hii ni chumba chumba ambayo inakemia haina mingi, na yapaswa kuwa mtu anayetumia hapa ndani ili asiguzwe na hizi kemia na kuvalia nguo ama ambayo yaweza kuzuiya kushika hizi madawa.

Tunapata kuona daktari ambaye anadunga raia mmoja mzee wa kiume na inaonekana pia huku ni mtaani yaani taoni ndogo, tunaona kwamba huku kunakwanga na chanjo la taifa mzima yaani ya kusaidia watu mbalimbali.

Hili ni hospitali tunapata kuona mhudumu daktari na mgonjwa. Daktari huyu ameweza kujikinga na katika usoni mwake na anamsikiza kwa makini mgonjwa huyu anapojieleza na kuandikisha yale ambayo mgonjwa amesema katika faili yake.

Hilki huku ni dawa ya kuweza kutoa uchafu mwilini ama mambo ambayo ni sumu na ina jina Second year life . Na dawa hili ni dawa za kienyeji yaani hospitali ya kienyeji ni dawa ya kuuza kienyeji inawe inaweza kuuza dawa zao.

huku tunapata kuuguzi ambaye anapea mtoto mdogo chanjo, chanjo hili linaonekana ni chanjo la missiles na arubella chanjo ambalo kwa wakati huu mjini imepewa watoto wa miaka mitano kurudi chini, pia kuna watu ambao wanaweza kuona kwamba amepewa vizuri

Hawa ni walimu au wanajamii ambapo wamesimamana wasichana na kuwaonyesh na kuwapatia vifaa za kutumia katika wakati wa hedhi zao na kuwahimiza kua wasiaibike kwani jambo la kawaida na sio chafu.

Hawa ni madaktari ambao wanaonekana kuwa na dawa aina ya c plain .Madaktari hawa wa kike pia wana mavazi ya kuvalia katika kufungua hizi madawa. Hazi madawa zaonekana kupewa kwa watu mbalimbali .

Hii ni barabara la umma ambapo tunapata kuona magari ya aina mingi kama tuktuk, tunapata nisani tunapata pia gari ndogo la kibinafsi. Yaonekana kwenye barabara huu kuna kumenyesha mvua kubwa ya mafuriko kwa sababu barabara hili laonekana likikuwa liko na maji mengi ambapo magari yanapita.

Humu ni hospitalini. Hospitali ya kuweza kutibu meno. Daktari huyu mwenye anatibu meno ako na mgonjwa mmoja ambae amelazwa kwenye kitanda asaidiwe. Pia hospitali hili lina linauza pia Colgate ama dawa ya meno ili kusaidia meno.

Haya ni maboti ya nchini ambayo yanaweza kutumika kusafiri katika maji kwa kutumia kwa kuji enjoy ama pia kusafiri kuvuka mto kadogo huku tunapata kwamba yafaa kuvaa mavazi ya motorboat hii.

Huyu ni muuguzi pamoja na msichana wa kike ambaye anakaa anafaa kudungwa kwenye mkono wake daktari huyu au muuguzi huyu anaonekana kwamba ameweka dawa kwenye syringe na yu tayari sana kuweza kufinyilia huyu mwanadada hizi madawa.

Huku ni hospitalini ambapo tunapata ya kwamba kuna mama ambaye amejifungua mapaja, mama huyu amefurahi na inaonekana kuwa amechoka, wauguzi wawili ambao ni wauguzi wa kike wamekuja kumsaidia kulaki watoto hawa katika kitandani mwao.

Ume hospitali ni anapata kwamba uguzi unamsaidia mama ambaye anaonekana kwamba mwili wake ama afya yake imo hatarini sana. Na kwa sababu ya hiyo anaweza kuongezewa hewa, hewa ya kuweza kupumua.

Huyu ni muuguzi ambaye ameweza kuweka dawa kwenye syringe ili kuweza kudunga mtoto. Muuguzi huyu ameweza kuangalia syringe hii ili kuangalia kiwango cha dawa ambacho ameweka ili kusikuje kuwa na makosa akose kudunga kidogo ama chini ya wastani.

Huyu ni muuguzi, muuguzi huyu amevalia sare ya wauguzi, amavalia nguo ambayo imedikwa kwamba yeye ni muuguzi akiwa na barakoa mdomoni akiwa ameshika sindano na sirenji ili aweze kutoa dawa kwenye chupa yake na kuweza kumdungia mgonjwa.

Huku ni hospitali, na hili kabisa ni jumba ambayo limetengwa ili kuenda kusaidia watoto wadogo ambao wamezaliwa kabla ya umri wao. Watoto ambao wamezaliwa kabla ya umri wao wanawekwa kwenye mashine ili mashine iweze kuwasaidia kuweza kupata afya ambayo wangeendelea kupata ndani ya tumboni ya mama yao hadi wafikie muda.

Huku ni hospitalini ambapo tunapata kwamba kuna muuguzi na kuna mgonjwa. Mgonjwa huyu inaonekana kwamba ameumia misuli zake za miguu na yawezakuwa shida kwake kuweza ata kutembea. Kwa hivyo daktari ama muuguzi huyu anamsaidia kuweza kulainisha misuli hii. Yafaa sasa aweze kulala chini kifudifudi kwenye kitanda ili daktari aweze kumsaidia

Huu ni mkaza wa moto unaonekana kuwa umeshika msitu ambao ulikuwa na miti mingi. Miti hii imeshika moto na kuweza kuchomeka sana na kwa hivyo imeanza kumaliza msitu hii kabisa kwa sababu ya mkaza huu wa moto.

Huku ni hospitalini ambapo tunapata mwuguzi huyu anashughulikia mwanadada huyu katika kwamba kumwangalilia mambo ya meno yake. Mwanadada huyu anaonekana kwamba anaumwa na meno na mwuguzi huyu amejitolea ili kuweza kumsaidia kuwa na shida la meno katika meno.

Huyu ni mwanamke ambaye ameonekana kwamba ameenda kutafuta maji. Eneo hili linakaa kwamba ni eneo ambalo kuna ukame kwa sababu ya laini ambayo watu wameweza kupanga ili kuweza kujishindia maji katika huu sehemu.

Hii yaonekana ni hospitali, ambapo tunapata muuguzi huyu amejifunika na barakoa na pia amevaa glavu katika mikononi mwake, anashughulikia mwanadada ambaye yanaonekana kuwa na shida katika mdomo ama pia yaweza kuwa anampea chanjo ya kuingizwa kwenye mdomo.

Hili ni hospitali la Cairo. Ambalo liko sehemu za kusini. Katika hospitali hii tunapata kwamba kumekuwa na mafuriko. Mvua imekuwa kubwa na imeweza kufurika kila mahali. Hadi hema ambayo imewekwa nje ili kusaidia watu. Kumaanisha hiyo kwamba kuweza kufikia hospitalini itakuwa ni shida.

Huku tunapata kuangalia kwamba tunaona nzige wengi sana. Nzige hao hupenda kukula kila kitu ambaye ina rangi ya kijani. Kumaanisha kwamba wakipata nyasi, wakipata mimea mbalimbali, wanaikula. Tunapata kuona watu wawili ambao wamejaribu kupiga nzige hawa lakini hawawezi wapi. Kwa sababu nzige hao ni wengi sana. Wanakuja kwa wingi.

Huku tunapata mama ambaye, mama mzazi ambaye amemleta mwanawe ili kuweza kudungwa sindano ama kupata dawa katika hospitalini. Daktari huyu ako tayari kabisa kuweza kudungia mtoto huyu dawa kwa sababu wameweka dawa kwenye srinji lake kuweza kumpea mtoto huyu.

Hili ni dawa la kuweza kuongeza damu mwilini. Dawa hili limeandikwa kwamba ni dawa ya kienyeji ambayo imeweza kusaidia kuongeza damu mwilini wakati ambapo dawa imeweza kulegea katika mwili. Dawa hii katika mkebe ni dawa mia moja na pia tumeambiwa kwamba inabeba miligramu sitini na tano.

Hii ni hosipitalini, katika hosipitali hii tunapata kwamba kuna muhuguzi ambaye anadungia mtu moja dawa. Muhuguzi huyu amevalia rasmi kama daktari na pia,, amevaa barakoa kwenye mapua, kwenye uso wake, akiwa akiweza kudunga mwanaume huyu katika mkono wake wa kulia.

Huku ni hosipitalini ambapo, katika huko ni hosipitali ambayo ni ya kuangalia meno ama jino. Tunapoangalia huku, tunapata wauguzi wawili ambao wanamshughulikia mwanadada huyu kwa kuweza kuangalia kwamba jino lake lina shida gani ili kuweza kumtolea jino hilo ambalo liko na shida.

Hili ni dawa ambalo liko kwenye mkebe. Dawa hii inaitwa Ibuprofen. Dawa hili ni dawa la maumivu ambalo linaweza kusaidia kupunguza maumivu mbalimbali katika mwili wa binadamu. Pia dawa hili limeandikwa isipo mbaya iatweza kuharibika ili isipite siku hii.

Hili linaonyesha kwamba pia huku ni nyumba ya mganga, kwa sababu katika nyumba hii kumeweza kutengenezwa kitu ambacho kinakaa kama ni mwanadamu na kuweza kufungiwa vitu vingi ambazo ni za kutoeleweka, hizi ni vitu zinakaa ni za mganga.

Humu ni hospitali na hili ni chumba la upasuaji. Katika chumba hili tunapata madaktari hawa wakiweza kumshughulikia mgonjwa ambaye amelazwa katika kitanda kufanyiwa upasuaji. Madaktari hawa wamevalia nguo rasmi ya kuweza kufanya upasuaji huu na dawa zisiweze kuwashika na pia wamevalia glavu ya kuwasitiri.

Hapa ni hospitalini pia, chumba ambayo tunapata kwamba wauguzi hawa wanashughulikia mambo ya kuhusu meno. Katika picha tunapata kuona kwamba daktari ambaye anataka kuweza kutoa jino ambalo limeharibika katika mdomo wa huyu mtu na ameenda kumsafishia mdomo wake.

Hili ni chanjo, chanjo hili limewekwa kwenye machupa, pia kuna sindano ambayo iko chini hapo ili kuweza kuweka dawa hili, chanjo hili ni chanjo la ...

Huu pia ni Hospitalini ama mahali ambapo pameitengwa na hapa Msichana huyu ama mwanadada huyu wa kike ambaye ameketi anaweza kudungwa. Na tunapoona madaktari hawa wameweza kuvalia barakoa na mwanadada huyu pia amevalia barakoa. Chini yake kuna ndoo la kuweza kuweka sindano ambayo imetumika. hospitali ili kuweza kusaidia watu kuweza kujishindia chanjo.

Hili ni duka la kuuza miti shamba, miti shamba haya ni dawa ya magonjwa mbali mbali, tunapoona tunapata miti shamba hizi ni miti na zingine zinakaa ni mbegu ambazo zimeekwa kwa mikebe ili kuuzia watu wanapokuwa na shida ya mwili.

Huu ni wakati wa kupeana chanjo kwa watoto katika nchi nzima sawa na katika taifa nzima. Tunapata kuona mama huyu ameweza kumshikilia mwanawe vizuri ili kuweza kuwekewa dawa ya kuangusha katika kwa kuwekwa katika mdomo wake.

Hii ni aina ya chanjo inaweza kuwa ni chanjo ya rubela ,miscles na mumps kwa watoto wa miezi mitano kurudi nyuma , pia tunapata kuna sirenji ya kupima kiwango cha sdawa hichi, na sirenji hii pia imeongezwa sindano, ya kuweza kudunga kwenye mwili, iweze kutengeneza njia ambayo dawa hio inafaa kupita kwenye mizizi ya mwanadamu.

Huku ni hospitalini ambapo tunapata kuna mama anasaidiwa na muuguzi, ili aweza kutumiwa dawa ili kuweza kumsaidia katika ugonjwa anaugua. Pia tunaona mama huyu na daktari huyu wamweza kufunika nyuso zao na barakoa kuzuia ugonjwa unao enea.

Hii ni chumba la mganga ama tunasema ni nyumba ya mganga kwa sababu vitu tunavyopata hapa ndani ni vitu vya ajabu ajabu. Tunapata ya kwamba kuna vitu vingi ambayo hazieleweki.

Hapa ni hospitalini am apo tunapata kwamba muhudumu ama daktari huyu anamshukulikia mwanadada huyu kwa kumdunga mknoni hili kuweza kuchuakuwa damu yake na kuweza kuangalia kwamba mwanadada huyu anaeza kuwa na ugonjwa upi.

Hii ni dawa la kuchanjia watoto. Dawa hili ni kuchanja watoto ili kuweza kuzuia ugonjwa wa rubela, measles na mumps . Dawa hizi zinaweza kuingia kwenye srinji na kuweza kudungiwa mtoto katika kiwango ambacho kinafaa kwa mtoto wa miaka mitano na kurudi chini.